Hichi ni kitabu cha mwisho kilochopewa Mtume wetu Muhammad Swalaahem Aliswalahm, ambayo inaitwa Kurani. Kurani ni tiba, na Kurani ni kitabu cha mwisho katika ushukishwo kupewa Mtume duniani, na kitabu hichi ndicho kitabu kinasaidia mambo mengi sana, kinalinda mtu na uchawi, kinalinda watu na majini mambo mengi kinasaidia nani tiba.

Hii ni feri. Ni chombo cha baharini chenye kuvukisha mizigo mbalimbali; magari, binadamu na hata wanyama ili kupeleka ng'ambo ya kwanza kwenda ng'ambo ya pili.

Kiongozi wa dini amesimama kwenye mibari yake na kupatia watu ushuhuda ambao ni hotuba kuwaelezea maneno ya uisilamu, jinsi uislamu unavyokwenda na hadizi mbalimbali za mitume